Daktari anamtibu mgonjwa wa meno aliye lazwa kwenye kitanda amevaa glavu, barakoa, kofia pamoja na mavazi maalumu. Huduma ya meno inahusika na kutatua matatizo yote yanayo husiana na kutokufanyia husafi kinywa na magonjwa yanayohusiana na meno.

Daktari pamoja na muuguzi wanashirikiana kumpatia mgonjwa tiba ya meno, amelazwa katika kitanda. Huduma ya meno inahusika na kutatua matatizo yote, yanayotokana na kutokufanya usafi wa kinywa na magonjwa yanayohusiana na meno.

Daktari anamfanyia matibabu mgonjwa wa meno kwa kutumia kifaa maalumu. Huduma ya meno inahusika na kutibu magonjwa yote ya kinywa pamoja na fizi na inahakikisha kinywa kinakuwa safi na kuwa na harufu nzuri. Vipo vifaa maalumu kwa ajili ya kusafisha pamoja na kutibu.

Mgonjwa wa meno anafanyiwa matibabau na madaktari wawili wamevaa mavazi maalumu, barakoa pamoja na glavu kwa ajili ya kujikinga. Huduma ya meno inahusika na kutatua matataizo yote yanayotokana na kutofanyia usafi kinywa pamoja na magojwa yanayo husiana nayo.

Mama anamuelekeza mtoto jinsi ya kusafisha kinywa na meno yake kwa kutumia mswaki na dawa, huduma ya meno inahusika na kutatua matatizo yote yanayotokana na kutokufanyia kinywa usafi na magonjwa yanahusiana na meno.

Daktari na muuguzi wamesimama ndani ya chumba, mfanyakazi mtabibu ni watu ambao wanamisingi ya elimu ya kidaktari wanafanya kazi ma hospitailini na taasisi nyingine za kiafya wanahusika zaidi na kufanya tafiti za matendo ya kiafya ndani ya taasisi husika.

Mgonjwa amelazwa kitandani na mashine imewekwa kwa juu kwa ajili ya kumfanyia uchunguzi, madaktari wamesimama pembeni yake kwa ajili ya matibabu. Mfanyakazi mtabibu ni watu ambao wana misingi ya elimu ya kidaktari, wanafanya kazi mahospitalini na kwenye taasisi nyingine za kiafya. Wanahusika zaidi na kufanya tafiti na matendo ya kiafya ndani ya taasisi husika.

Dawa mbalimbali kwa ajili ya kutibu binadamu, zinauzwa dukani. Zimepangiliwa kwenye makabati ya wazi na zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti juu yake kumeandikwa jina la dawa, ujazo pamoja na maelekezo ya kutumia. Mtu wa madawa anaisoma mojawapo kwa ajili ya kumuuzia mteja wake.

Muuguzi amembeba mtoto mchanga na anamleta kwa mama yake aliye kitandani katika chumba cha hospitali, matibabu ya watoto yanahusisha uchunguzi wa afya, ukuaji na kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili zimewekwa katika kifungashio cha nailoni, iuu yake kumeandikwa jina pamoja na maelezo mbalimbali. Dawa za asili hutengenezwa kutokana na maarifa, ujuzi na vitendo vilivyo na mizizi ya imani, za kitamaduni kwenye jamii mbalimbali.

Mojawapo ya dawa za asili imewekwa kwenye kifungashio cha chupa na kufunikwa. Juu yake kumewekwa picha, jina pamoja na maelekezo mbalimbali. Dawa za asili hutengenezwa kutokana na maarifa, ujuzi na vitendo vilivyo na mizizi ya imani za kitamaduni kwenye jamii mbalimbali.

Limao na tangawizi vimewekwa mezani. Baadhi zimekatwa katwa na kuwekwa kwenye visosi na kwenye vikombe na vinaweza kutumika kama dawa za asili kwa kutibu magonjwa tofauti tofauti. Dawa za asili hutengenezwa kutokana na maarifa, ujuzi na vitendo vilivyo na mizizi ya imani za kitamaduni kwenye jamii mbalimbali.

Aina mbalimbali za mbegu za mimea, vipande vidogovidogo vya miti pamoja na magome, yamewekwa ndani ya bakuli ndogondogo na kupangiliwa mezani. Zinaweza kutumika kama dawa za asili kwa kutibu magonjwa tofautitofauti. Dawa za asili hutengenezwa kutokana na maarifa, ujuzi na vitendo vilivyo na mizizi ya imani za kitamaduni kwenye jamii mbalimbali.